Dawa ya mifugo inayopatikana katika duka la pembejeo la kilimo ama maduka yanayouzwa mahususi kwa ajili ya mifugo. dawa hii imehifadhiwa kwenye chupa nyeupe ya plastiki ikiwa na karatasi yenye picha ya wanyama kama vile mbwa na paka kuashiria kuwa ni dawa mahususi kwa wanyama au kuwakinga dhidi ya wadudu wadogo wadogo.

Dawa ya mifugo inayopatikana kwenye maduka yanayouza pembejeo za kilimo ama maduka yanayouza dawa za mifugo. Dawa hii iliyohifadhiwa kwenye boksi huku nje ikiwa na picha ya ng'ombe pamoja na maandishi, ikieleza kuwa ni dawa maalumu kwa ajili ya kukinga mifugo dhidi ya vijidududu kama vile: kupe na wengineo.

Sehemu ya ndani ya duka linalouza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo huku kukiwa na rafu, zilizojaa bidhaa hizo zenye picha pamoja na maandishi yakieleza ni mbegu ama pembejeo za kilimo na namna ya kuzitumia.

Dawa kwa ajili ya mifugo inayopatikana kwenye maduka yanayouza pembejeo za kilimo ama maduka yanayouza dawa za wanyama wa kufugwa, dawa hii iliyohifashiwa kwenye chupa ina maandishi nje ya chupa hiyo iliyo kwenye karatasi kuashilia ni dawa inayotumika kutibu wanyama dhidi ya vijidudu, vinavyopatikana katika mazingira wanayoishi wanyama hao.

Dawa ya mifugo inayopatikana kwenye maduka yanayouza pembejeo za kilimo ama maduka yanayouza dawa mahususi kwa ajili ya mifugo. Dawa hii iliyohifadhiwa kwenye chupa yenye mfuniko wenye rangi nyeusi, huku nje kukiwa na karatasi yenye maelekezo maalumu kuwa ni dawa inayotumika kwa ajili ya kupulizia wanyama kama vile ng'ombe, kuwakinga dhidi ya vijidudu kama vile kupe.

Dawa ya mifugo mahususi kama kuku inayopatikana kwenye maduka yanayouza pembejeo za kilimo ama maduka yanauza dawa za wanyama wa kufugwa, dawa hiyo ikiwa imehifadhiwa kwenye chupa ya plastiki yenye rangi nyeupe, huku ikiwa na karatasi yenye maelekezo kuwa dawa hiyo ni mahususi na inatumika kwa wanyama wa kufugwa kama vile kuku.

Dawa ya mifugo inayopatikana kwenye maduka anayeuza pembejeo kilimo, pamoja na maduka yanayouza dawa kwa ajili ya mifugo. Dawa hii iliyowekwa kwenye chupa ya plastiki ni mfuniko mweupe huku nje kukiwa na karatasi iliyochorwa mpaka pamoja na mbwa kwa sheria ni dawa inayotumika kwa ajili ya wanyama au na mwandishi akieleza kuwa ni dawa inayotibu koma.

Dawa ya mifugo inayopatikana kwenye maduka yanayouza pembejeo za kilimo ama maduka yanayouza dawa za wanyama wanaofugwa. Dawa hii iliyotunzwa kwenye chupa ya plastiki yenye rangi nyeupe na mfuniko mwekundu, huku ikiwa na picha na maandishi kuashiria kuwa ni dawa itumikayo kuua vijidudu kama vile mende na kupe katika mabanda ya wanyama wanaofugwa.

Dawa hii kwa ajili ya mifugo mahususi Mbwa, inayouzwa kwenye maduka ya pembejeo na kilimo, ama maduka yanayouza dawa za mifugo, dawa hii ni ya vidonge huku nje kukiwa na picha ya mbwa, pamoja na maelekezo ya namna ya kutumia dawa hii.

Dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo ama maduka yanayouza dawa za mifugo. Dawa hiii iliyohifadhiwa kwenye boksi lenye mchoro wa mbuzi, ng’ombe na farsi, kuashiria kuwa ni dawa mahusisi kwa ajili ya wanyama hao.

Dawa kwa ajili ya mifugo inayopatikana kwenye maduka yanayouza pembejeo za kilimo au maduka yanayouza dawa za mifugo. Dawa hii ya maji iliyotunzwa kwenye chupa ya plastiki, huku nje ya chupa hiyo kukiwa na karatasi yenye maelezo ya kuwa dawa hii ni maalumu kwa ajili ya wanyama kama vile: ng'ombe, kondoo na mbuzi.

Sehemu ya ndani ya duka linalouza bidhaa za pembejeo za kilimo pamoja na dawa za kutibu wanyama wa kufugwa, dawa hizi zilizopangwa kwenye rafu nyeupe zikihifadhiwa kwenye chupa na zingine kwenye mifuko ya plastiki, huku kila dawa ikiwa na picha pamoja na maelekezo ya namna zinavyotumika.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa linalouza bidhaa za pembejeo na kilimo pamoja na dawa kwa ajili ya wanyama wanaofugwa. Huku bidhaa hizo zikiwa zimepangwa kwenye rafu nyeupe na baadhi ya dawa hizo zimehifadhiwa kwenye chupa pamoja na mifuko ya plastiki huku zikiwa na picha zikielezea bidhaa hiyo na maelezo muhimu ya namna ya kutumia bidhaa hizo.

Dawa ya mifugo inayopatikana kwenye maduka yanayouza pembejeo za kilimo ama maduka yanayouza dawa za mifugo dawa hii iliyohifadhiwa kwenye chupa nyeupe ya plastiki, nje ya chupa hiyo kukiwa na karatasi yenye maelekezo pamoja na wanyama kama vile ng'ombe kondoo, mbuzi na kuku, ikiashiria hutumiwa kwa ajili ya wanyama hao.

Dawa ya mifugo inayopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo ama maduka yanayouza dawa kwa ajili ya mifugo. Dawa hii iliyotunzwa kwenye chupa, ikiwa na karatasi yenye maelezo ya namna ya kutumia dawa hiyo, pamoja na picha kwa ajili ya kuonyesha aina ya wanyama wanaotakiwa kutumia dawa hii.

Dawa ya mifugo inayopatikana kwenye maduka yanayouza pembejeo za kilimo ama maduka yanayouza dawa za mifugo. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya wanyama kama vile; farsi, ng'ombe na mbuzi, na hutumika kwa kuchomwa sindano, ikiashiria ni dawa ambayo hufanya kazi kwa haraka na urahisi mkubwa.

Duka linalouza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, ndani ya duka hilo bidhaa zimepangwa kwenye rafu nyeupe, huku kukiwa na magunia ya mbolea.

Dawa ya mifugo inayopatikana kwenye maduka yanayoweza pembejeo za kilimo ama maduka yanayouza dawa za mifugo, dawa hii iliyohifadhiwa kwenye chupa huku nje chupa ya kuonekana karatasi iliyochorwa mnyama wawili mpaka na mbwa na maelekezo ya namna ya kutumia dawa hiyo kwani wanyama hao.

Dawa ya mifugo inayopatikana kwenye maduka yanayouza pembejeo za kilimo, ama maduka yanayouza dawa kwa ajili ya wanyama wa mifugo. Dawa hii iliyohifadhiwa kwenye chupa nyeusi huku nje ya chupa hiyo kukiwa na karatasi, yenye maelezo ya namna ya kutumia dawa hii.

Dawa ya mifugo inayopatikana kwenye maduka yanayouza pembejeo za kilimo ama maduka maalumu kwa ajili ya kuuza dawa za mifugo. Dawa hii iliyohifadhiwa kwenye chupa ndogo mbili. Huku kukiwa na karatasi nje ya chupa zenye maelekezo ya namna ya kutumia dawa hiyo.

Duka linalouza pembejeo za kilimo pamoja na madawa kwa ajili ya mifugo, zikipangwa kwenye rafu nyeupe. Dawa hizo zikiwa na picha pamoja na maelezo mbalimbali ya namna zinazotumika.

Dawa kwa ajili ya mifugo, inayopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo ama maduka yanayouza dawa za mifugo. Dawa hii ya kimiminika imetunzwa kwenye chupa, huku nje ya chupa hiyo kukiwa na karatasi yenye maelezo ya namna ya kutumia dawa hii, na ikiwa ni mahususi kwa ajili ya wanyama kama vile ng'ombe, kondoo na mbuzi.

Dawa ya mifugo inayopatikana kwenye maduka ya pembejeo za vilimo ama maduka yanayouza dawa za mifugo, dawa hii ya kupaka iliyotunzwa kwenye chupa huku nje ya chupa hiyo kukiwa na maelekezo pamoja na picha, ikiashiria ni dawa inayokinga mifugo dhidi ya vijidudu.

Duka linalouza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, huku ndani ya duka hilo kukiwa na rafu iliyojazwa bidhaa hizo zilizotunzwa kwenye vifungashio maalumu, na nje ya duka hilo kukiwa na magunia yanayouza mbolea pamoja na mbegu.

Dawa ya mifugo inayopatikana kwenye maduka ya pembejeo na kilimo ama maduka yanayouza dawa za mifugo. Dawa hii iliyotunzwa kwenye chupa ndogo ya plastiki ikiwa ni mahususi kwa ajili ya wanyama kama vile paka na mbwa.

Dawa kwa ajili ya mifugo inayopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo, ama maduka yanayouza dawa za mifugo, dawa hii iliyohifadhiwa kwenye boksi maalumu, nje ya boksi hilo kukiwa na picha ya mbwa na maelekezo ya namna ya kutumia dawa hii.

Dawa ya mifugo inayopatikana kwenye maduka ya nayo uza pembejeo za kilimo ama maduka yanayouza dawa za mifugo, dawa hii ya kimiminika iliyotunzwa kwenye chupa ya prastiki yenye rangi nyeupe huku nyumani ya chupa hiyo kukiwa na karatasi yenye maandishi kutoa maelezo Kuwa ni dawa maalumu kwa ajili ya wanyama wanaofugwa kama vile ng'ombe, kondoo na nguruwe, Kuweza kuwa Linda dhidi ya wadudu kama kupe.

Sehemu ya ndani ya kiwanda kinachohusika na kupakia na kusafirisha mazao ya biashara zao hilo kama nanasi liliyoiva, liko tayari kwa ajili yankupakiwa na kuuzwa ili kuwaingizia kipato wafanyakazi hao.

Shamba kubwa lililopandwa zao la biashara aina ya mahindi, huku kukiwa na kundi la wakulima wakikata chini mahindi hayo yaliyokwisha kuiva, tayari kwaajili ya kuyapakia na kuyapeleka sokoni ili waweze kuyauza na kupata kipato.

Eneo la nje nilopandwa migomba huku mgumba huo ukiwa umeshastawi mkungu mmoja wa ndizi zao, hili ni muhimu kwa ajili ya biashara kwani pindi linapoiva na kuvunwa hupelekwa sokoni kuuzwa na kupunguziwa wakulima kipato.

Shamba kubwa lililo pandwa zao la biashara aina ya migomba inayozalisha ndizi, zao hili ni muhimu sana kwa ajili ya biashara kwani baada ya kukomaa huvuna na kupelekwa sokoni kuuzwa ili kuwaingizia wakulima kipato.

Rundo kubwa la mahindi yaliyovunwa na kumwagwa chini, huku kukiwa na kundi la watu wakimenya maganda ya mahindi hayo kwa ajili ya kuyapeleka sokoni kuyauza na kuwaingizia kipato.

Rundo la nyanya zilizopakiwa kwenye matenga yaliyotengenezwa kwa mbao zao hili ni zao muhimu kwaajili ya biashara kwani baada ya kuvunwa upelekwa sokoni kuuzwa na kuwaingizia wakulima hao kipato.

Shamba kubwa lililopandwa zao la biashara aina ya kitunguu. Zao hili ni muhimu kwa ajili ya biashara, kwani pindi linapovunwa hupelekwa sokoni kuuzwa na kuingizia wakulima kipato.

Wamama wawili wakiwa wamebeba masanduku ya plastiki yaliyojaa mboga zilizokwisha kukomaa, kwa ajili ya kwenda kupeleka sokoni kuuzwa na kuwaingizia kipato wamama hao.

Bustani iliyopandwa mboga aina ya kabichi zao hili ni muhimu kwa ajili ya biashara, kwani mboga hii inapokomaa kuvuno na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa na kupata kipato kwa wakulima hao.

Shamba kubwa lililopandwa zao aina ya hoho, huku zikiwa zimekwisha kukomaa na kupakiwa kwenye vyombo vya plastiki kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa na kuwaingizia wakulima hao kipato.

Kundi la wanaume hususani wakulima, wakiwa wanapakia mahindi yaliyovunwa nyuma yao kwenye magunia yenye rangi nyeupe. Mahindi ni zao muhimu la biashara, kwani linapovunwa hupelekwa sokoni kuuzwa na kuwaingiza wakulima hao kipato.

Kundi la wafanyakazi pamoja na watoto wakiwa katika eneo la nje huku wakiwa wanachambua zao la biashara lililomwagwa chini lijulikanalo kama kahawa, zao hili ni muhimu kwa ajili ya biashara kwani hupelekwa sokoni kuuzwa na kuwaingizia kipato.

Shamba kubwalililopandwa zo la biashara aina ya chai zao hilo liko tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kiwandani kutengeneza chai, ili iweze kuuzwa na kukuingizia kwa kulima hao kipato.

Rundo la viazi vilivyovunwa vikiwa vimepakiwa kwenye vyombo vya plastiki vyenye rangi tofauti, zao hilo ni zao la muhimu kwaajili ya biashara kwani baada ya kuvunwa hupelekwa sokoni kuuzwa na kiwaingizia wakulima kipato.

Rundo la viazi vilivyovunwa kutoka shambani vimemwagwa chini, huku kukiwa na kundi la wakulima, wakipakia viazi hivyo kwenye magunia kwa ajili ya kuvipeleka sokoni kuuzwa na kuingiza kipato kwa wakulima hawa.

Shamba kubwa lililopandwa zao la biashara aina ya papai. Mipapai hiyo imekwishaanza kukomaa, ni zao muhimu la biashara kwani linapo vunwa nakupelekwa sokoni kuuzwa nakuwaingizia wakulima hao kipato.

Shamba kubwa lililopandwa zao la biashara aina ya viazi. Viazi hivyo vimekwisha kuiva na vingi vikiwa vimepakiwa kwenye magunia yenye rangi nyekundu huku na vingine vikiwa chini kwa ajili ya kupakiwa. Zao hili liko tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni, kuuzwa na kuwaingizia wakulima hao kipato.

Rundo la vitunguu vilivyovunwa kutoka shambani limemwagwa chini. Zao hili ni muhimu kwa ajili ya biashara, kwani pindi linapovunwa hupelekwa sokoni, kuuzwa na kuingizia wakulima hao kipato.

Shamba kubwa lililopandwa zao la biashara aina ya viazi, viazi hivi vimekwisha kuiva na baadhi yake nikiwa vimevunwa na kuwekwa chini. Tayari kwa ajili ya kofi pakia kuvipeleka sokoni kuuza na kuingizia wakulima hao kipato.

Shamba lililopandwa zao la biashara aina ya nyanya huku baadhi ya matawi yakiwa yametoa nyanya zilizokomaa, zao hili ni muhimu kwaajili ya biashara kwani pindi linapovunwa upelekwa sokoni kuuzwa na kuwaingizia wakulima kipato.

Shamba kubwa lililopandwa zao la biashara aina ya ndizi. Migomba kadhaa tayari imemea ndizi ambazo ziko tayari kwa ajili ya kuvunwa, kupelekwa sokoni kuuzwa na kuwaingizia wakulima hao kipato.

Shamba kubwa lililopandwa zao la biashara aina ya vitunguu, huku kando kukiwa na shamba lililooteshwa mboga za majani. Zao hili ni muhimu kwa ajili ya biashara kwani linapokomaa hupelekwa sokoni kuuzwa na kumuingizia mkulima kipato.

Shamba kubwa lililopandwa zao la biashra aina ya mahindi huku kukiwa na trekta kubwa likiwa linapalilia mahindi hayo kwa kutoa mbegu zinazipatika juu ya miche hiyo. Zao hili ni muhimu kwa biashara kwani pindi linapoiva huvunwa na kupelekwa shambani ili kuwaingizia wakulima hao kipato.

Shamba kubwa lililolimwa zao la biashara aina ya nyanya, huku kukiwa na wakulima wakiwa wanavuna nyanya hizo zilizokwisha kukomaa katika vyombo vya plastiki, ili kwenda kuvipeleka sokoni kuuza na kuwaingiza kipato.

Rundo la vizi vilivyo pakiwa kwenye magunia yenye rangi nyeupe na kufungwa na kamba yakiwa yamepangwa kando ya barabara, ikiashiria mazao haya yamevunwa na kupakiwa tayari kwaajili ya kuuzwa na kuwaingizia wakulima kipato.

Shamba kubwa lililopandwa zao la kibiashara aina ya nyanya, nyanay hizo zenye rangi nyekundu kuashiria zimekwisha kuiva, ziko tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa na kuwaingizia wakulima hao kipato.

Shamba kubwa lililopandwa zao la biashara aina ya Kahawa, huku kukiwa na mkulima akiangalia ukuaji wa matunda hayo ya Kahawa, kwa ajili ya kuyavuna kuyapeleka sokoni kuuza na kumuingizia kipato mkulima huyo.

Kundi la wakulima wakiwa katika shamba kubwa, lililopandwa mazao aina ya parachichi. Zao hili la biashara tayari limekwisha kuiva na inavunwa, kupakiwa kwenye makreti yenye rangi ya njano, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa na kuwaingizia wakulima hao kipato.

Lundo la mahindi yaliyoiva yamekwisha kuvunwa, kumenywa na kuwekwa kwenye magunia katika shamba kubwa, huku kukiwa na kundi la vijana tayari kwa ajili ya kupakia mahindi hayo na kuyapeleka sokoni ili kuuza na kupata kipato.

Shamba lililopandwa zao la biashara aina ya mahindi, huku kukiwa na mkulima akikagua ukuaji wa zao hilo kabla ya kulivuna na kulipeleka sokoni na kumuingizia kipato mkulima huyo.

Kundi la wakulima wakiwa kwenye shamba kubwa lililopandwa zao la biashara aina ya mahindi , Wakulima hao wakiwa wanavuna mahindi na kuyapakia kwenye vikapu Kwa ajili ya kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kujipatia kipato.

Rundo la mahindi yaliyovunwa na kumenywa yakiwa yamemwagwa chini, zao hilo ni muhimu sana kwa ajili ya biashara, kwani baada ya kuvunwa hupelekwa sokoni kuuzwa na kuwaingizia wakulima kipato.

Rundo la vitunguu vingi vikiwa vimemwagwa chini. Zao hili muhimu la biashara limekwisha kuvunwa, tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa na kumuingizia mkulima huyo kipato.

Kundi la watu wakiwa wameketi chini na kuchambua matunda ya kahawa yaliyovunwa. Zao hili ni muhimu kwa ajili ya biashara kwani baada ya kuchambuliwa hupelekwa sokoni kuuzwa na kuwaingizia wakulima hao kipato.

Shamba lililo pandwa mbogamboga za aina tofauti, kwaajili ya biashara mboga hizo ni muhimu kwani huuzwa sokoni na kuwaingizia wakulima hao kipato.

Shamba lenye kupandwa zao na mboga aina ya kabichi, zao hili ni muhimu kwa ajili ya biashara, kwani linavunwa kupelekwa sokoni na kuuzwa ili kuwaingizia wakulima hao kipato.

Shamba kubwa lililolimwa zao la biashara aina ya tikitimaji, huku kukiwa na mkulima aliyeshikilia tikitimaji lililokatwa, zao hili muhimu la biashara huuzwa sokoni na kuwaingizia wakulima kipato.

Eneo la wazi lenye rundo la zao la biashara aina ya nanasi, zao hili ni muhimu kwa ajili ya biashara kwani baada ya kuvunwa hupelekwa sokoni kuuzwa na kuwaingizia wakulima kipato.

Shamba kubwa lilipandwa zao la viazi huku kukiwa na marundo madogo ya viazi ambayo tayari yamesha kuvunwa. Zao hili ni muhimu sana kwajili ya biashara kwani hupelekwa sokoni kuuzwa na kuwaingizia wakulima kipato.

Zao muhimu la biashara aina ya hoho limevunwa na kujazwa kwenye vikapu, zao hili ni muhimu kwa ajili ya biashara kwani baada ya kuvunwa kupelekwa sokoni kuuzwa na kuwaingizia wakulima kipato.

Shamba kubwa lililopandwa zao la biashara aina ya vitunguu. Vitunguu hivyo vimekwisha kuvunwa na baadhi yao vikiwa tayari vimefungwa kwenye magunia yenye rangi nyekundu, tayari kupelekwa sokoni kuuzwa na kumuingizia mkulima kipato.

shamba kubwa lililopandwa zao la papai kwa mistari mirefu ilionyooka huku chini kukiwa na mipira kwaajili ya kumwagilizia, zao hili ni muhimu sana kwaajili ya biashara kwani huvunwa na kupelekwa sokoni na kuuzwa ili kuwaingizia wakulima kipato

Kundi la watu wakiwa wanachambua zao muhimu la biashara la kahawa, zao hili lililomwagwa chini linachambuliwa kwa mikono, tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni kuuzwa na kuwaingizia wakulima hao kipato.

Kundi la wakulima wakiwa kwenye shamba lililopandwa zao la biashara aina ya mahindi. Mahindi hayo ambayo yamekwisha kuiva tayari kwa ajili ya kuvuna, yanavunwa na kupakiwa kwenye vikapu kwa ajili ya kuuza na kuwaingizia wakulima hao kipato.

Shamba kubwa, lililolimwa zao muhimu kwa ajili ya bishara la nyaya. Nyanya hizo zenye rangi nyekundu zikiashiria kuwa zimeiva, ziko tayari kwa ajili ya kuvunwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa na kumuingizia mkulima kipato.

Shamba kubwa lililo pandwa zao kubwa la biashara aina ya la viazi, ambalo limeshakwisha kukomaa likivunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa na kuwaingizia wakulima hao kipato.

Rundo la mahindi yaliyovunwa na kumenywa yakiwa yamemwagwa chini, zao hilo ni muhimu kwa biashara kwani baada ya kuvunwa hupelekwa sokoni kuuzwa na kuwaingizia wakulima kipato.

Magunia yaliyo jazwaa viazi na kufungwa juu na kamba yako tayari kwaajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa na kuwaingizia wakulima hao kipato.

Kundi la wakulima wakiwa shambani wanavuna viazi, zao hilo ni muhimu kwa ajili ya biashara, kwani hupelekwa sokoni kuuzwa na kuwapatia wakulima hao kipato.

Shamba kubwa lililopandwa zao za biashara aina ya nyanya. Nyanya hizo ambazo zinaendelea kustawi. Zao hili ni muhimu kwa ajili ya biashara kwani huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa ili kuwaingizia wakulima kipato.

Shamba kubwa lililopandwa zao la biashara la aina ya kahawa, huku kukiwa na mkulima akiangalia maendeleo ya ukuaji wa mazao hayo. Zao hili ni muhimu kwa ajili ya biashara kwani huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa, na kumpatia mkulima kipato.

Shamba kubwa lililopandwa zao la biashara aina ya viazi. Viazi hivyo ambavyo tayari vimekwisha kuvunwa na kuwekwa kimakundi viko tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa na kuwaingizia wakulima hao kipato.

Kundi la wakulima wakiwa wanapakia mahindi yaliyovunwa na kuyaweka kwenye gunia. Zao hili ni muhumu kwa ajili ya biashara kwani huuzwa sokoni na kuwaingizia wakulima hao kipato.

Rundo la viazi vilivyovunwa vimemwagwa chini, huku kukiwa na kundi la wanawake wakikusanya viazi hivyo na kuviweka kwenye magunia. Zao hili ni muhimu kwa ajili ya biashara kwani hupelekwa sokoni kuuzwa na kuwaingizia wakulima hao kipato.

Shamba kubwa lililo pandwa zao la ndizi kwenye migomba mingi, zao hilo ni muhimu kwa ajili ya biashara kwani ndizi hivyo zinavyo komaa huvunwa na kupelekwa sokoni kwaajili ya kuuzwa na kuwapatia wakulima kipato.

Zao la biashara aina ya nanasi, likiwa limevunwa na kupakiwa kwenye gari tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni. Zao hili hutumika kama zao la biashara kwani huuzwa sokoni na kuwapatia wakulima kipato.

Shamba kubwa lililolimwa zao la biashara aina ya pilipili zao hili limepandwa kwa mistari mirefu, zao hili ni muhimu kwa biashara kwani baada ya kuvunwa pilipili upelekwa sokoni kuuzwa na kupatia wakulima kipato.

Rundo la viazi lililovunwa na kuwekwa kwenye magunia kufungwa, vikiwa vinapakiwa kwenye lori zao hili la biashara lipo tayari kupelekwa sokoni kuuzwa na kuwaingizia wakulima kipato.

Kikundi cha watu hususani wakulima wakiwa wanachambua matunda ya kahawa yaliyomwagwa chini juu ya maturbai; zao hili ni muhimu kwa ajili ya biashara, kwani baada ya kuchambuliwa hupelekwa sokoni kuuzwa na kuwapatia wakulima hao kipato.

Rundo la viazi vlivyovunwa na kumwagwa chini. Zao hili lina umuhimu katika biashara, kwani baada ya kuvunwa hupelekwa sokoni kuuzwa na kuwaigizia wakulima kipato.

Shamba kubwa lililopandwa mikungu mingi ya ndizi, zao hili la biashara ni muhimu kwani ndizi hizi, huuzwa shambani na kuwaingizia wakulima hao vipato.

Kundi la wakulima wakiwa kwenye shamba kubwa la maparachichi, maparachichi hayo yaliyokwishava yanavunwa na kupakiwa kwenye kreti za plastiki, zenye rangi ya njano kwaajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa na kuwaingizia wakulima hao kipato.

Shamba kubwa lilopandwa zao la biashara aina ya ndizi, migomba hiyo iliyo tayari stawi na kutoa ndizi zikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa na kumuingizia mkulima huyo kipato.

Rundo la viazi mviringo vilivyovunwa na kumwaga chini huku baadhi ya wakulima wakiwa wanapakia viazi hivyo zao hili ni muhimu kwa ajili ya biashara kwani baada ya kuvunwa hupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa na kuwaingizia wakulima kipato.

Shamba kubwa lililopandwa zao la biashara aina ya parachichi. Huku kukiwa na maparachichi yaliyovunwa na kupakiwa kwenye makreti ya plastiki yenye rangi ya machungwa, tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni kuuzwa na kuwaingizia wakulima kipato.

Shamba kubwa liliopandwa zao la biashara, aina ya nyanya, zao hili ni muhimu sana kwa ajili ya biashara kwani pindi linapovunwa hupelekwa sokoni kuuzwa ili kuwaingizia wakulima kipato.

Shamba kubwa lililopandwa zao la biashara aina ya viazi. Viazi hivi vimekwisha kuiva, tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa na kuwaingizia wakulima hao kipato.

Shamba lililolimwa zao la biashara aina ya kahawa, huku kukiwa na wakilima wakivuna matunda hayo yaliyokwisha kuiva zao hili ni muhimu kwa ajili ya biashara, kwani huuzwa sokoni na kuwapatia wakulima hao kipato.

Shamba kubwa lililo limwa zao la biashara aina ya nyanya, nyanya hizi ambazo zimekwisha kukomaa zinavunwa na wakulima kadhaa, zao hili ni muhimu kwa ajili ya biashara kwani linapovunwa hupelekwa sokoni kuuzwa na kumuingizia mkulima kipato.

Shamba kubwa lililopandwa zao la kibiashara aina ya viazi. Viazi hivyo vimekwisha kuiva na baadhi yao vimerundikwa chini. Zao hili ni muhimu kwa ajili ya biashara kwani baada ya kuvunwa hupelekwa sokoni kuuzwa na kumuingizia mkulima kipato

Lundo la mikungu ya ndizi iliyovunwa kutoka shambani na kukusanywa pamoja chini, ndizi hizi ni zao muhimu kwajili ya biashara kwani baada ya kuvunwa hupelekwa sokoni kuuzwa na kuwapatia wakulima kipato.

Shamba kubwa lililopandwa zao la biashara aina ya papai. Papai ni tunda muhimu sana kwani linapokomaa na kuiva, huvunwa kupelekwa sokoni, huuzwa na kuwapatia wakulima ama wafanyabiashara wa zao hilo kipato.

Lundo la mahindi yaliyovunwa na kumenywa yakiwa yamemwagwa chini juu ya turubai. Mahindi haya ni zao muhimu kwa ajili ya biashara kwani baada ya kuvunwa hupelekwa sokoni kuuzwa na kuwapatia wakulima kipato.

Viazi vilivorundikwa chini kimakundi tayari vikiwa vimevunwa kutoka shambani. Zao hili ni zao muhimu kwa ajili ya shughuli za biashara ,kwani baada ya kuvunwa hupelekwa sokoni kuuzwa na kuwapatia wakulima kipato.

Wakulima watatu waliosimama katika shamba lililojaa tope kubwa, huku kukiwa na trekta mbele yao. Wakulima hao wakiwa katika shamba hilo la mpunga, wameshikilia vifaa kwa ajili kuendelea na zoezi la kilimo.

Mkulima akiwa katika sehemu aliyootesha mazao yake, aina ya mboga za majani. Mboga hizo nyingi zilizopandwa kwenye mifuko ya plastiki yenye rangi nyeusi na zingine kwenye magunia meupe. Mkulima huyo anaangalia ukuaji wa mimea hiyo, pamoja na kuhakikisha inastawi katika hali anayotaka yeye.

Kundi la wakulima wakiwa ndani ya shamba na mahindi. Wakulima hao wanakatia chini mahindi hayo yalokwisha kuiva na kukomaa, ili kuweza kupata chakula kwa ajili ya mifugo, kama vile ng'ombe na mbuzi.

Mkulima akiwa katikati ya shamba lake kubwa lililopandwa mazao aina ya mboga za majani. Mkulima huyo akiwa anaangalia ukuaji wa mimea kuhakikisha kuwa inakua na kustawi katika ubora wa hali ya juu.

Kundi la wakulima wakiwa katika shamba kubwa, wakulima hao wanavuna zao la parachichi na kuyapakia kwenye makreti ya plastiki yenye rangi ya njano, kwa ajili ya kwenda kuyatumia kwa ajili ya biashara au matumizi binafsi.

Kundi la wakulima wakiwa katikati ya shamba kubwa lilopandwa zao la mahindi. Wakulima hao wakiwa wanakata hayo mahindi chini kwa ajili ya kuweza kuyavuna kwa urahisi.

Kundi la wakulima wakiwa wanaotesha mbegu kadhaa kwa kutumia mikono, kwenye sehemu ndogo iliyowekwa udongo na kuzingirwa na vigome vya miti.

Wakulima wawili wakiwa katika shamba lililopandwa zao la viazi, viazi hivyo vimekisha kuiva na wakulima hao wanavuna viazi na kuvipakia kwenye kreti kwa ajili ya kwenda kuuza sokoni na kuwaingizia wakulima hao kipato.

Bustani iliyopandwa mboga za majani kwenye mifuko ama magunia yenye rangi nyeupe, huku kukiwa na wakulima wakiangalia maendeleo na ukuaji wa mboga hizo.

Mashine ya kisasa inayosukumwa na mkulima ndani ya shamba lilipandwa zao la mpunga. Utumiaji wa mashine hizi za kisasa huongeza ufanisi na kurahisisha kazi za kilimo ilikuweza kuzalisha mazao mengi na yenye ubora na wa hali ya juu.

Mashine ndogo ya kisasa inayopalilia shamba, huku kukiwa na mkulima akiendesha mashine hiyo kutokea nyuma. Matumizi ya mashine hizi za kisasa huongeza ufanisi katika kilimo, ili kuzalisha mazao mengi na yenye ubora wa hali ya juu.

Mimea midogo yenye rangi ya kijani inayooteshwa kwa kutumia mashine ya kisasa moja kwa moja kwenye vyombo vya plastiki vyenye rangi nyekundu matumizi ya mashine hizi za kisasa zenye teknolojia ya hali ya juu husaidia kuongeza ufanisi katika shughuli ya kilimo ili kuweza kuzalisha mazao yenye ubora wa hali ya juu.

Mimea iliyopandwa kwenye vyombo maalumu vya plastiki ndani ya sehemu maalumu yenye mwangaza mzuri, ili kuwezesha mimea hiyo kukua na kustawi vizuri. Utumiaji wa mashine na mbinu hizi za kisasa husaidia mimea kukua na kustawi vizuri.

Trekta kubwa lenye rangi nyekundu likiwa katika shamba. Huku nyuma ya trekta hiyo kukiwa kumefungwa mashine ya kisasa iliyotengenezwa na chuma, ikiwa inatindua udongo kwa ajili ya kuandaa shamba kabla ya zoezi la kilimo kuanza. Utumiaji wa mashine za kisasa huongeza ufanisi katika shughuli nzima ya kilimo.

Trekta kubwa lenye rangi ya kijani ikiwa shambani huku nyuma ya trekta hiyo ikiwa imeunganishwa na mashine ya kisasa ya chuma yenye magurudumu kwa ajili ya kuandaa shamba kabla ya zoezi la kilimo kuanza. Utumiaji wa mashine hizi za kisasa huongeza ufanisi katika shughuli za kilimo.

Trekta kubwa likiwa katikati ya shamba, huku nyuma ya trekta hiyo ikiunganishwa na mashine ya kisasa iliyotengenezwa kwa chuma, ikichimbua udongo na kuweza kuandaa shamba kabla ya kilimo kuanza. Matumizi ya mashine hizi katika kilimo hurahisisha zoezi la kulima na huongeza ufanisi ili kuweza kuzalisha mazao mengi na yenye ubora wa hali ya juu.

Trekta kubwa likiwa ndani ya shamba. Nyuma ya trekta hiyo imefungwa mashine ya chuma inayotindua udongo kwa ajili ya kuandaa shamba hilo kabla ya kilimo kuanza.

Mimea yenye rangi ya kijani iliyooteshwa kwenye jumba maalum la kufanyia shughuli za kilimo ijulikanayo kama chafu, huku kukiwa na mashine nyingi na zakisasa za uangalizi wa mimea hiyo kwa ukaribu ili kuweza kuzalisha mazao mengi na yenye ubora wa hali ya juu.

Trekta kubwa lenye rangi nyekundu likiwa katikati ya shamba, huku nyuma ya trekta hiyo ikiwa imeunganishwa na mashine ya chuma inayoaanda shamba kabla ya shughuli ya kilimo kuanza, ikiashiria matumizi ya mashine za kujitoa ili kuongeza ufanisi katika kilimo.

Mashine ya kisasa yenye magurudumu iliyotengenezwa pamoja na chuma zenye rangi nyekundu na njano ikiwa shambani kung'oa magugu na majani yasiyohitajika. Mashine hii husaidia kuongeza ufanisi katika kilimo.

Mimea midogo yenye rangi ya kijani ikiwa imeoteshwa kwenye vyombo maalumu ndani ya jumba maalum na kufanya shughuli za kilimo. Huku kukiwa na mwanga mzuri ukiangaza juu ya mimea hiyo pamoja, na mabomba yanayoingiza maji kwenye vyombo hivyo vya plastiki meupe. Utumiaji wa mashine na mbinu hizi za kisasa uhakikisha mimea inakuwa na kustawi vizuri.

Mashine ndogo na ya kisasa, iliyotengenezwa kwa utaalamu mkubwa ikiwa shambani, mashine hiyo inayotindua udongo kwa ajili ya kuandaa shamba kabla ya kilimo kuanza.

Mashine maalumu ya kisasa iliyotengenezwa na chuma, ikiwa inaandaa shamba kwa kutindua udongo, ili kuweza kuandaa shamba kabla ya zoezi la kilimo kuanza. Matumizi ya mashine hizi za kisasa huongeza ufanisi na urahisisha kazi ya kilimo ili kuweza kuzalisha mazao mengi na yenye ubora wa hali wa juu.

Mimea midogomidogo yenye rangi ya kijani ikiwa imeoteshwa kwenye vyombo maalumu vilivyojaa mwanga kwa ajili ya kusaidia mimea hiyo kupata mwangaza utakao wasaidia kukuwa, matumizi ya teknolojia na mashine za kisasa husaidia mimea kukuwa vizuri na kustawi kwa haraka.

Mimea yenye rangi ya kijani midogo iliyopandwa kwenye vyombo maalumu huku kukiwa na mashine za kisasa na zenye teknolojia ya hali ya juu kwa ajili ya kupanda miche hiyo midogo, matumizi haya ya teknolojia na vifaa bora husaidia kuzalisha mbegu na mazao yenye ubora wa hali ya juu.

Trekta kubwa lenye rangi nyekundu na nyeusi likiwa shambani, huku sehemu ya nyuma ya trekta hiyo ikiwa imeunganishwa na mashine ya kisasa yenye matairi, kwa ajili ya kukata nyasi, utumiaji wa mashine hizi za kisasa husaidia kupunguza kazi na kuandaa shamba kwa ufanisi kabla ya zoezi la kilimo kuanza.

Trekta kubwa lenye rangi nyekundu likiwa shambani, huku nyuma ya trekta hilo ikiunganishwa na mashine yenye rangi ya njano kwa ajili ya kutindua na kutifua udongo ili kuweza kuandaa shamba kabla ya kilimo kuanza.

Trekta kubwa likiwa shambani, huku sehemu ya nyuma ya trekta hiyo imeunganishwa mashine ya kisasa iliyotengenezwa kwa chuma. Mashine hii inatindua udongo ili kuweza kuandaa shamba kabla ya kilimo.

Trekta kubwa lenye rangi ya kijani likiwa likiwa shambani, huku sehemu ya nyuma ya trekta hiyo ikiwa imeunganishwa na mashine ya chuma ya kisasa. Matumizi ya mashine hizi husaidia katika kilimo ili kuweza kuongeza ufanisi, na kuzalisha mazao yenye ubora wa hali ya juu.

Trekta kubwa likiwa shambani huku sehemu ya nyuma ya trekta hiyo imeunganishwa na mashine ya kisasa iliyotengenezwa kwa chuma. Mashine hii inatindua udongo ikiashiria kuandaa shamba kabla ya zoezi la kilimo kuanza. Matumizi ya mashine hizi za kisasa husaidia kuandaa shamba katika viwango vya hali ya juu.

Trekta kubwa lenye rangi nyekundu likiwa shambani, huku nyuma ya trekta hili likiunganishwa na mashine kubwa ya kisasa kwa ajili ya kukata nyasi, ili kuandaa shamba kabla ya kilimo kuanza.

Trekta mbili zikiwa shambani zenye rangi ya kijani, huku zikiwa zimeunganishwa na Mashine maalumu kwa nyuma kwa ajili ya kuandaa shamba kabla ya zoezi la kilimo. Matumizi ya mashine za kisasa husaidia kuongeza ufanisi katika kilimo.

Mimea yenye rangi ya kijani yenye asili ya mbogamboga ikiwa imeoteshwa kwenye mabomba marefu meupe ndani ya jumba maalumu ya shughuli za kilimo, huku kukiwa na mwanga kwa karibu kwa ajili ya kusaidia mimea hiyo kuweza kukua na kustawi vizuri. Utumiaji wa mashine hizi za kisasa husaidia kuzalisha mazao yenye ubora wa hali ya juu.

Mimea ya rangi ya kijani ikiwa imepandwa kwenye vyombo maalumu, matumizi haya ya mbinu bora za kilimo pamoja na teknolojia ya hali ya juu husaidia kutoa mazao mengi, na yenye ubora wa hali ya juu.

Miche midogo yenye rangi ya kijani ikiwa imeoteshwa kwenye udongo mweusi kwenye mashine maalumu, huku kukiwa na mwanga ukiangaza mimea hiyo iliiweze kukua na kustawi, matumizi ya mashine hizi za kisasa husaidia mimea kukua na kustawi vizuri.

Trekta likiwa shambani, huku sehemu ya nyuma ya trekta hiyo ikiwa imeunganishwa na mashine ya kisasa kwa ajili ya kukata nyasi na kuzizungusha, ili kuweza kuzitoa kwa urahisi shambani. Matumizi ya mashine hizi husaidia kuandaa shamba kwa ubora wa hali ya juu, kabla ya kilimo kuanza.

Trekta kubwa likiwa shambani huku nyuma ya trekta hiyo kukiunganishwa mashine ya kisasa kwa ajili ya kukata nyasi zilizoota shambani, matumizi ya mashine za kisasa husaidia kuandaa shamba kwa ufanisi mkubwa kabla ya kilimo kuanza.

Trekta kubwa likiwa ndani ya shamba, nyuma ya trekta hilo imeunganishwa mashine iliyotengenezwa kwa chuma ikisaidia kuandaa shamba kabla ya zoezi la kilimo. Matumizi ya mashine hizi za kisasa husaidia katika ufanisi wa kilimo ili kuweza kutoa mazao yaliyo bora.

Trekta kubwa lenye rangi nyekundu likiwa shambani, huku nyuma ya trekta hiyo imeunganishwa mashine yenye chuma kwa ajili ya kuandaa shamba kabla ya zoezi la kilimo kuanza. Utumiaji wa mashine hizi huongeza ufanisi katika shughuli za kilimo.

Trekta kubwa lenye rangi ya kijani likiwa shambani, huku nyuma ya trekta hiyo ikiunganishwa na mashine niliyotengenezwa kwa chuma na yenye magurudumu, mashine hiyo ikiwa inakata nyasi ili kuweza kuandaa shamba kabla ya zoezi la kilimo.

Mimea midogo yenye rangi ya kijani ikiwa imeoteshwa kwenye chombo maalumu, huku kukiwa na mwangaza ukiangazia mimea hiyo. Matumizi ya mashine hizi za kisasa husaidia kuongeza ufanisi katika zoezi la kilimo.

Mimea midogo yenye rangi ya kijani ikiwa imeoteshwa kwenye vyombo maalumu vyenye rangi nyeupe huku kukiwa na mwangaza uliowekwa karibu na mimea hiyo, utumiaji wa vifaa hivi vya kisasa husaidia kuzalisha mazao yenye ubora wa hali ya juu.

Bwawa la samaki lenye maji mengi, pamoja na mimea ndani ya bwa hilo huku pembezoni mwa bwawa hilo, kukiwa na mawe mengi. Ufugaji huu wa samaki ni muhimu, kwani husaidia kuzalisha Samaki nje ya vyanzo vikuu vya maji kama vile mito, bahari na ziwa.

Bwawa kubwa na la kisasa lililojaa maji, huku kukiwa na samaki wengi aina ya kambale. Ufugaji huu wa samaki ni mzuri kwani husaidia kuzalisha samaki katika mazingira tofauti na yale ya bwawa, ziwa ama bahari.

Bwawa la kisasa la kufugia samaki lililo jaa maji na kufunikwa na neti ili kuzuia ndege kuchukua samaki ama uchafu kuingia katika maji hayo, ufugaji huu wa samaki ni muhimu kwani huzalisha samaki nje ya mabwawa mengine ya maji ama vyanzo vingine vya maji kamavile; mito, bahari, na maziwa.

Bwawa dogo lenye maji, likiwa na Samaki kadhaa ndani yake. Ufugaji wa samaki ni muhimu, kwani samaki hawa huweza kutumika kama chakula na wakati mwingine kama urembo.

Mabwawa ya samaki nyenye maji, pamoja na samaki huku yakiwa na wavu kwa juu, kwa ajili ya kuzuia ndege hatarishi kuweza kuchukua samaki kutoka kwenye mabwawa haya, ufugaji wa samaki ni muhimu kwani husaidia kuzalisha samaki kwa ajili ya nyama.

Bwawa dogo la kufugia samaki likiwa na maji pamoja na samaki ndani yake. Ufugaji wa samaki ni muhimu kwani samaki hutumika kama chakula na baadhi yao hutumika kama urembo.

Sehemu ya nje ya duka linalouza bidhaa za chakula mbalimbali, kama vile maharage, dengu na vinginevyo, vikiwa vimepangwa kwenye magunia, huku nyuma ya magunia hayo kukiwa na baadhi ya vyakula vikiwekwa kwenye vyombo vya plastiki na kubandikwa majina nje ya chombo hicho.

Mandhari ya msitu iliyojaa miti mirefu pamoja na majani yenye rangi ya kijani, huku kukiwa na mto mdogo unaopita katikati ya msitu huo. Na juu ya mto huo kuna daraja dogo lililotengenzwa kwa vipande vidogo vidogo vya miti, kuashiria kuwa ni eneo la msitu linalotembelewa na watu mara kwa mara.

Mandhari iliyojaa miti mingi pamoja na mimea ikitengeneza msitu mnene, huku kukiwa na mfereji ama mto mdogo ukipita wenye maji ya rangi ya kahawia, ikiashiria kuwa ni sehemu yenye udongo mzuri.

Mandhari yenye miti mikubwa na yenye matawi mengi, iliyojaa mimea yenye rangi ya kijani. Msitu huu huashiria kuwa ni msitu wa asili kwani mimea hiyo imeota yenyewe, huku kukiwa na unyevunyevu kuashiria ni eneo ambalo hupata mvua mara kwa mara.

Mandhari yenye miti mingi pamoja na mimea yenye rangi ya kijani ikiashiria eneo hilo kuwa na msitu mnene huku ndani ya msitu huo kukiwa na pango na mmoja ya watalii akiwa amesimama nje ya pango hilo.

Mimea midogo yenye rangi ya kijani ikiwa imeoteshwa kwenye mabomba ya plastiki yenye matundi na kuwekewa vyombo vya platiki. Mfumo huu wa kisasa wa haidroponi hautumii udongo bali hutumia maji yanayochanganywa na madini maalumu, ili kuwezesha mimea kukua na kustawi vizuri.

Mabomba marefu ya plastiki yenye rangi nyeupe na matundu yenye mifuniko yenye rangi ya bluu, ikiashiria ni undaaji wa vifaa kwa ajili ya kilimo cha kisasa kijulikanacho kama haidroponi.

Mimea yenye rangi ya kijani ikiwa imepandwa kwenye mabomba marefu meupe yenye matundu huku chini ya mabomba hayo yakiwa yameunganishwa na kushikiliwa na chuma. Mfumo huu wa haidroponi ni mfumo wa kisasa ambao unatumia maji yanayochangwanya na madini maalumu ili kuwezesha mimea kukua na kustawi vizuri.

Mimea yenye rangi ya kijani ikiwa imeoteshwa kwenye vyombo maalumu, vilivyo unganishwa na mirija midogo kwa ajili ya kusambaza maji. Mfumo huu wa haidroponi ni mfumo wa kisasa, ambao unatumika maji yanayochanganywa na madini maalumu, ili kuwezesha mimea kukua na kustawi vizuri.

Mimea yenye rangi ya kijani iliyopandwa kwenye chombo kilichotengenezwa kwa mbao, huku kukiwa na mipira kwa ajili ya kupeleka maji moja kwa moja kwenye mimea hiyo. Mfumo huu wa haidroponi, ni mfumo wa kisasa ambao hutumia maji yanayochanganywa na madini ili kuwezesha mimea kukua na kustawi vizuri.

Mimea yenye rangi ya kijani, iliyopandwa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe. Mfumo huu wa kisasa wa haidroponi hautumii udongo, bali hutumia maji yanayochanganywa na madini maalumu, ili kuwezesha mmea kukua na kustawi vizuri.

Mimea yenye rangi ya kijani ikiwa imepandwa kwenye bomba lenye rangi nyeupe, mfumo wa kisasa wa haidroponi ni mfumo ambao hautumii udongo bali hutumia maji yanayochanganywa ma madini maalumu ili kuwezesha mimea kukua na kustawi vizuri.

Mimea yenye rangi ya kijani iliyopandwa kwenye mabomba marefu meupe yenye matundu, mfumo huu wa kilimo cha haidroponiki ni mfumo wa kisasa ambao hautumii udongo bali hutumia maji yanayochanganywa na madini maalum kwa ajili ya kuiwezesha mimea kukua na kustawi vizuri.

Mimea yenye rangi ya kijani iliyooteshwa kwenye mabomba membamba yenye rangi nyeupe, mfumo huu wa kisasa wa kilimo cha haidroponi, ni mfumo ambao hautumii udongo bali hutumia maji yaliyochanganywa na madini maalumu ili kuwezesha mmea kukua na kustawi vizuri.

Mimea yenye rangi ya kijani ikiwa imepandwa na kuoteshwa kwenye mabomba ya prastiki yenye mashimo yenye rangi nyeupe, kilimo hiki ninachotumia mfumo wa kisasa wa haydroponiki ambao hautumii udongo bali hutumia maji yanayochanganywa na madini maalumu kwaajili ya kuwezesha mimea kukja na kustawi vizuri.

Mimea yenye rangi ya kijani ikiwa imepandwa kwenye mifuko mirefu yenye rangi nyeupe. Mfumo huu wa kilimo wa haidroponi ni mfumo wa kisasa ambao unatumia maji yanaochanganywa na madini maalum ili kuwezesha mimea kukua na kustawi vizuri.

Mboga za majani zilizopandwa kwenye chombo cha plastiki, kikiunganishwa na mpira kwenda chini ya ndoo nyeupe. Mfumo huu wa kilimo cha haidroponi ni mfumo wa kisasa, ambao hautumii udongo, bali mimea hupandwa kwenye maji yanayochanganywa na madini maalumu, ili kuiwezesha kukua na kustawi vizuri.

Mimea yenye rangi ya kijani iliyopandwa kwenye vyombo ya plastiki vyenye matundu madogo kwa pembeni, juu ya maji. Mfumo huu wa haidroponi ni mfumo wa kisasa ambao hautumii udongo, bali hutumia maji yanayochanganywa na madini maalumu kwa ajili ya kuwezesha mimea kukua na kustawi vizuri.

Mimea mingi yenye rangi ya kijani ikiwa imeoteshwa kwenye mabomba marefu yenye matundu yenye rangi nyeupe, mfumo huu wa haidroponi ni mfumo wa kisasa ambao hautumii udongo bali mimea hupandwa kwenye maji yanayochanganywa na madini maalumu ili kuwezesha mimea hiyo kukua na kustawi vizuri.

Mimea yenye rangi ya kijani, iliyooteshwa katika mabomba ya plastiki yenye rangi nyeupe na vitundu kadhaa. Mfumo huu wa kisasa wa haidroponi ni mfumo ambao hutumia maji yanayochanganywa na madini maalumu ili kuwezesha mmea kukua na kustawi vizuri .

Mimea midogo yenye rangi ya kijani, ikiwa imeoteshwa kwenye bomba lenye rangi nyeupe na matundu. Mfumo wa haidroponi ni mfumo wa kisasa ambao mimea haitumii udongo, bali huoteshwa kwa kutumia maji yanayochanganywa na madini maalumu, kwa ajili ya kuwezesha mimea kukuwa na kustawi vizuri.

Mimea yenye rangi ya kijani iliopandwa kwenye bomba refu, jeupe lenye matundu. Mfumo huu wa kisasa wa haidroponi hautumii udongo bali hutumia maji yanayochanganywa na madini maalumu ili kuweza kusaidia mimea kukua na kustawi vizuri.

Mimea yenye rangi ya kijani iliyopandwa kwenye bomba refu yenye rangi nyeupe. Mfumo huu wa haidroponi ni mfumo wa kisasa ambayo mimea hupandwa kwenye maji iliyochanganyikana na madini maalumu ya kuweza kusaidia mimea kukua na kustawi.

Shamba kubwa na la kisasa lililopandwa mimea iliyooteshwa kwenye mifuko myeupe. Mfumo huu wa kilimo cha haidroponi, ni mfumo wa kisasa ambao hautumii udongo bali mimea hupandwa kwenye maji yaliyochanganywa na madini maalumu, kwa ajili ya kusaidia mimea kukua na kustawi vizuri.

Mimea yenye rangi ya kijani yenye asili ya mboga ikiwa imepandwa kwenye mabomba marefu meupe yenye matundu. Mfumo huu wa haidroponi ni mfumo wa kisasa ambao hautumii udongo bali mimea hutumia maji yanayochanganywa na madini maalumu ili kuwezesha mimea hiyo kukua na kustawi vizuri.

Mimea yenye rangi ya kijani ikiwa imeoteshwa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe, ikiashiria mfumo wa haidroponi. Mfumo huu wa kisasa hautumiii udongo bali mimea huoteshwa kwenye maji, yaliyochanganywa na madini maalumu kwa ajili ya kuwezesha mimea hiyo kukua.

Mimea yenye rangi ya kijani iliyopandwa kwenye bomba lenye rangi nyeupe na matundu, ikiashiria mfumo wa kilimo ujulikanao kama haidroponi. Mfumo huu ni wa kisasa ambao hautumii udongo bali mimea hupandwa kwa kutumia maji yanayochanganywa na madini maalumu, kwa ajii ya kuwezesha mimea kukua na kustawi vizuri.

Mimea yenye rangi ya kijani ikioteshwa kwenye chombo maalumu, huku mizizi yake ikiwa inagusa pipa lenye maji, mfumo huu wa kilimo cha haidroponi hautumii udongo bali hutumia maji yaliyochanganywa na madini maalumu kwa aijli ya kuwezesha mimea kukua na kustawi vizuri.

Mimea yenye rangi ya kijani iliyooteshwa kwenye bomba yenye rangi nyeupe na matundu, mfumo huu wa kisasa wa haidroponi hautumii udongo, bali hutumia maji yanayochanganywa na madini maalumu kwa ajili ya kuwezesha mimea kukua na kustawi vizuri.

Mimea yenye rangi ya kijani mahususi kama mboga, imeoteshwa kwenye mabomba marefu yenye rangi nyeupe, mfumo wa haidroponi ni mfumo wa kisasa ambao hautumii udongo bali mimea huoteshwa kwa kutumia maji na madini yaliyo changanywa ili iweze kusaidia mimea kukua na kustawi vizuri.

Mimea yenye katika moja ya eneo la wazi wakulima wa jinsia tofauti wakiwa wamebeba ndoo nyeusi zilizojaa kahawa na kuweza kuzimimina katika sehemu hiyo ya kuhifadhia kahawa ambapo wanakisubiri kuzichambua ili waweze kuzipeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mimea iliyooteshwa kwenye chombo maalumu cha plastiki, huku kukiwa na mpira ukiunganisha kwenye ndoo iliyopo chini, mfumo wa haidroponi ni mfumo wa kisasa ambao hautumii udongo, bali hutumia maji yanayochanganywa na madini maalumu kwa ajili ya kuwezesha mimea kukua na kustawi vizuri

Shamba kubwa lenye mimea iliyopandwa kwenye mabomba marefu yenye rangi nyeupe, mfumo wa haidroponi ni mfumo wa kisasa ambao mimea huoteshwa kwa kutumia maji yanayochanganywa na madini maalumu ya kuwezesha mimea kukua na kustawi vizuri.

Mimea midogo yenye rangi ya kijani, ikiwa imepandwa kwenye mabomba marefu yenye rangi nyeupe yakiwa na matundu. Mfumo huu wa haidroponi ni mfumo wa kisasa, ambapo mimea haitumii udongo bali inatumia maji yanayochanganywa na madini maalumu, kwa ajili ya kusaidia mimea kukua na kustawi vizuri.

Mimea yenye rangi ya kijani iliyopandwa kwenye vyombo vya plastiki, mfumo huu wa kilimo cha haidroponi ni mfumo wa kisasa ambao hautumii udongo bali mimea hutumia maji yanayochanganywa na madini maalumu ili kuwezesha mimea kukua na kustawi vizuri.

Mimea yenye rangi ya kijani, ikiwa imepandwa kwenye bomba refu jeupe lenye matundu. Mfumo huu wa haidroponi ni mfumo wa kisasa ambao mimea haitumii udongo, bali hutumia maji yanayochanganywa na madini maalumu, kwa ajili ya kuwezesha kukua na kustawi vizuri.

Shamba kubwa lililolimwa zao la rangi ya kijani, huku kukiwa pamoja na miti katika eneo hilo, ili kuongeza ufanisi wa kilimo. Kilimo hichi kikubwa cha kiwandani hutumia mbinu bora za kilimo na za kisasa, ili kuzalisha mazao mengi kwa ubora wa hali ya juu.

Shamba kubwa lililopandwa migomba mingi, lililokwisha kuzaa mikungu ya ndizi iliyokomaa. Mfumo huu wa kilimo cha kiwandani hulenga kutumia mbinu bora, pamoja na teknolojia ya hali ya juu ili kuzalisha mazao mengi yenye ubora wa hali ya juu.

Banda kubwa lililotengenezwa kwa mbao ikiwa na kuku wengi huku kukiwa na vyombo vya chakula pamoja na kuwekea maji ikishikiliwa na kamba kutokea juu, ufugaji huu wa kiwandani huzalisha kuku wengi kwa ajili ya nyama na mayai.

Shamba kubwa lililopandwa mahindi na mimea mingine midogo yenye rangi ya kijani, huku kukiwa na mkulima akiwa katikati ya shamba hilo kuangalia maendeleo ya mimea hiyo. Kilimo hichi cha kiwandani hutumia mbinu za kisasa na teknolojia ya hali ya juu ili kuhakikisha mimea inakua na kustawi vizuri.

Banda kubwa na la kisasa lililo jaa vifaranga, huku kukiwa na vyombo vya kuwapatia chakula pamoja na maji vilivoshikizwa na kamba kutokea juu, ufugaji huu wa kiwandani uzalisha kuku wengi kwaajili ya nyama pamoja na mayai kwa kutumia mbinu bora za ufugaji.

Sehemu ya ndani ya kiwanda kinachotunza na kufunga maua kwa ajili ya kusafirisha kwenda kuuza, huku maua hayo yakiwekwa kutokana na rangi na kufungishwa vizuri, ili kuweza kupelekwa sokoni kuuzwa.

Shamba kubwa lililopandwa mboga za majani kwa mistari mirefu. Shamba hilo lililokuwa safi likiashiria kilimo cha kiwandani. Kilimo hichi huashiria kutumia mbinu bora za kilimo na teknolojia ya hali ya juu ili kuzalisha mazao mengi na yenye ubora mzuri.

Shamba lililopandwa zao la nyanya huku baadhi ya mashina yakiwa tayari na nyanya nyekundu zilizoiva, mfumo huu wa kisasa ama mfumo wa kilimo hutumia mbinu bora za kilimo ili kuweza kuzalisha mazao mengi na yenye ubora wa hali ya juu.

Shamba kubwa lililooteshwa migomba mingi na kuwekewa uzio wa neti kando yake. Mfumo huu wa kilimo cha kiwandani unatumia teknolojia ya hali ya juu na mbinu bora za kilimo, ili kuweza kuzalisha mazao mengi na yenye ubora wa hali ya juu.

Rundo kubwa la vitunguu vilivyovunwa kutoka shambani vimemwangwa chini kuashiria ni kilimo cha kiwandani kwani huzalisha mazao mengi kwa ajili ya biashara ili kuweza kuwaingiza wakulima hao kipato.

Shamba kubwa lililopandwa zao la nyanya katika katika misitari mirefu, huku kukiwa na mipira kwa ajili ya kumwagilizia ikipita chini kwenye mashina ya mimea hiyo. Kilimo hichi cha kiwandani huashiria matumizi ya mbinu bora za kilimo pamoja na teknolojia ya hali ya juu, ili kuzalisha mazao mengi na yenye ubora wa hali ya juu.

Mimea mingi yenya rangi ya kijani ikiwa imepandwa kwenye jumba maalumu la kufanyia shughuli za kilimo, ijulikanayo kama chafu. Mfumo wa kilimo cha kiwandani huashiria matumizi ya teknolojia na mbinu bora za kilimo ili kuweza kuzalisha mazao mengi na yenye ubora wa hali ya juu.

Sehemu ya ndani ya kiwanda kinacho husika na kufungasha na kusafirisha maua. Maua hayo yaliyo kwisha kuvunwa yanapakiwa kwa ubora wa hali ya juu kwenye mifuko maalumu kwa ajili ya kuweza kuisafirisha na kwenda kuiuza sokoni.

Banda kubwa na la kisasa lenye kuku wengi huku banda hilo likiwa limegawanywa kwa sehemu tofautitofauti, sehemu ya kukusanyia mayai pamoja na sehemu ya kuwaekea kuku hao chakula, ufugaji huu wa kiwandani hulenga kuzalisha kuku wengi kwa ajili ya mayai pamoja na nyama kwa kutumia mbinu bora za ufugaji.

Banda kubwa na la kisasa lililojaa nguruwe. Nguruwe hao waliofungiwa kwenye vijumba vidogovidogo ndani ya banda hilo kubwa la kisasa, ufugaji huu wa kiwandani hutumia mbinu za kisasa kwaajili ya kufuga wanyama kuzalisha nyama nzuri.

Mimea yenye rangi ya kijani ama mboga zilizopandwa kwa mpangilio maalumu wa msitari mrefu ndani ya nyumba maalumu ya kufanyia shughuli za kilimo ijulikanayo kama chafu, kilimo hiki cha viwandani hulenga kutumia teknolojia pamoja na mbinu bora za kilimo ili kuzalisha mazao mengi na yenye ubora wa hali ya juu.

Sehemu ya ndani ya kiwanda kinacho husika na kusindika na kusafirisha vyakula, huku kukiwa na maparachichi yaliyokwisha kuiva tayari kwaajili ya kufungashwa na kwenda kusafirishwa, ili kwenda kuuzwa na kuwaingizia kipato.

Shamba kubwa lililopandwa mboga aina ya kabichi, katika mistari mirefu mizuri. Mfumo huu wa kilimo cha kiwandani hutumia teknolojia ya kisasa pamoja na mbinu bora za kilimo, ili kuzalisha mazao mengi na yenye ubora wa hali ya juu.

Shamba kubwa lililopandwa mimea yenye rangi ya kijani kwa mistari mirefu, huku kukiwa na trekta ndani ya shamba hilo, ikipalilia shamba la mazao hayo. Kilimo hichi cha kiwandani hutumia vifaa maalumu vya kisasa, pamoja na mbinu bora za kilimo, ili kuzalisha mazao mengi na yenye ubora wa hali ya juu.

Shamba kubwa lililopandwa mazao yenye rangi ya kijani kwa mistari mirefu iliyonyooka huku katikati ya shamba hilo kukiwa na trekta, likiwa linapalilia mazao hayo. Mfumo wa kilimo cha kiwandani hutumia mbinu bora na teknolojia ya hali ya juu ili kuweza kuzalisha mazao mengi na yenye ubora.

Shamba kubwa lililopandwa mimea yenye rangi ya kijani, kwenye jengo maalumu la kufanyia shughuli za kilimo lijulikanalo kama chafu. Mfumo huu wa kilimo cha kiwandani hutumia teknolojia na mbinu bora za kilimo, ili kuweza kuzalisha mazao mengi na yenye ubora wa hali ya juu.

Shamba kubwa lililopandwa mimea ya rangi ya kijani mahususi kama mboga, ndani ya jengo maalumu la kufanyia shughuli za kilimo ijulikanayo kama chafu, mfumo huu wa kilimo cha kiwandani hutumia mbinu bora kwa ajili ya kilimo, ili kuweza kuzalisha mazao mengi na yenye ubora wa hali ya juu.

Shamba kubwa lililolimwa zao aina ya kahawa, zao hili limepandwa vizuri ikiashiria matumizi ya mbinu za kisasa kwa ajili ya kilimo, kilimo hichi cha kiwandani huzalisha mazao mengi na yenye ubora wa hali ya juu.

Nyumba maalum kwa ajili ya shughuli za kilimo nijulikanayo kama chafu, ikiwa imeoteshwa mimea aina ya uyoga zao hili muhimu kwa ajili ya kutengeneza dawa ama chakula kilimo hiki cha kiwandani hulenga kutumia mbinu bora za kilimo ili kuweza kuzalisha mazao mengi na jomora wa hali ya juu.

Nyumba maalumu kwa ajili ya shughuli za kilimo ijulikanayo kama chafu ikiwa imeoteshwa mimea aina ya uyoga. Mbinu hii ya kisasa huzalisha mazao mengi yenye ubora wa hali ya juu.

Shamba lililopandwa mimea yenye rangi ya kijani mahususi kama mboga, kwenye jengo maalumu la kufanyia shughuli za ijulikanayo kama chafu, kilimo hichi cha kiwandani hutumia mbinu bora kwa ajili ya kilimo na teknolojia ya hali ya juu, ili kuweza kuzalisha mazao mengi na yenye ubora wa hali ya juu.

Kundi kubwa la vifaranga wakiwa ndani ya banda huku kukiwa na vyombo kwa ajili ya chakula pamoja na maji katikati yao ufugaji, huu wa kiwandani husaidia kukuza vifaranga hawa kuwa wakubwa kuweza kuzalisha mayai pamoja na nyama.

Banda kubwa na la kisasa la kufugia kuku lenye sehemu maalumu ya kukusanyia mayai ufugaji huu wa kiwandani hutumia mbinu bora ili kuweza kuzalisha kuku watakaotoa mayai mengi na nyama yenye ubora wa hali ya juu.

Trekta lenye rangi nyekundu likiwa katikati ya shamba, kuashiria matumizi ya vifaa vya kilimo kama trekta. Huongeza ufanisi wa shughuli za kilimo na husaidia kuzalisha mazao mengi na yenye ubora wa hali ya juu.

Shamba kubwa lililopandwa mimea yenye rangi ya kijani tofauti tofauti, kama vile nyanya na mboga za majani, katika mpangilio mzuri ulionyooka, kilimo hiki kinachofanyika ndani ya jengo maalumu la kufanyia shughuli za kilimo ijulikanayo kama jafu, mfumo huu wa kilimo cha kiwandani hutumia mbinu bora za kilimo, ili kuweza kuzalisha mazao mengi na yenye ubora wa hali ya juu.

Banda kubwa na la kisasa lenye ng`ombe wengi wenye rangi nyeupe na nyeusi. Ufugaji huu mkubwa unaotumia mfumo wa kiwandani hulenga kuzalisha ng`ombe wengi wenye maziwa pamoja na nyama bora.

Shamba kubwa lililopandwa migomba lenye mikungu tayari iliyokomaa katika mpangilio mzuri wa mistari mirefu, ikiashiria matumizi ya mbinu bora kwa ajili ya kilimo. Mfumo huu wa kilimo cha kiwandani husaidia kuzalisha mimea ama mazao yenye ubora na wingi wa hali ya juu.

Mimea yenye rangi ya kijani iliyooteshwa kwenye nyumba maalumu ya kufanyia shughuli za kilimo ijulikanayo kama chapo huku kukiwa na wakulima wawili wakikusanya mimea hiyo kwenye trei maalumu yenye rangi nyekundu, matumizi haya ya kilimo cha kiwandani hutumika kuzalisha mimea yenye hali ya juu.

Shamba kubwa lililopandwa zao la mboga aina ya kabichi kwa mistari mirefu iliyonyooka mfumo huu wa kilimo cha kiwandani hutumia mbinu bora za kilimo pamoja na teknolojia ya hali ya juu ili kuongeza mavuno pamoja na kuzalisha mazao yenye ubora wa hali ya juu.

Banda kubwa likiwa na kuku wengi pamoja na vyombo vya kuekea kuku hao chakula na maji. Ufugaji huu wa kisasa ama wa kiwandani huzalisha kuku kwa ajili ya mayai pamoja na nyama.

Kundi kubwa la ng'ombe wanaofugwa kwenye banda la kisasa wakiwa wamewekewa chuma kwa ajili ya kuwazuia kutoka na chakula mbele ya badaa hilo ufugaji huu wa kiwandani hutumia mbinu bora za ufugaji ni kuzalisha maziwa na nyama nzuri kutoka kwa ng'ombe hao.

Shamba kubwa lililopandwa zao aina ya nyanya zikiwa zimeshikizwa na vigindi vya miti ili kuisaidia isiweze kuanguka, kilimo hichi cha kiwandani hutumia mbinu bora za kilimo ili kuzalisha mazao mengi na yenye ubora wa hali ya juu.

Mimea yenye rangi ya kijani ama mboga za majani zilizopandwa kwenye jumba maalum la kufanyia shughuli za kilimo lijulikanayo kama chafu. Kilimo hichi cha kiwandani hutumia teknolojia na mbinu bora za kilimo ili kuzalisha mazao mengi yenye ubora wa hali ya juu.

Mimea midogo yenye rangi ya kijani iliyooteshwa; huku kando ya mimea hiyo kukiwa na mipira midogo ya kumwagilia maji moja kwa moja kwenye shina la mimea hiyo. Mfumo huu wa umwagiliaji ni mfumo mzuri na wa kisasa, kwani huhakikisha mimea inapata maji madhubuti kwa ajili ya ukuaji wake.

Shamba lililopandwa mimea yenye rangi ya kijani, huku kukiwa na mabomba meusi yamepita katikati ya shamba hilo, mfumo huu wa umwagiliaji hutumia mipira hiyo kuhakikisha inapeleka maji moja kwa moja kwenye shina ya mimea hiyo ili kuweza kuisaidia kukua na kustawi vizuri.

Shamba kubwa lililopandwa mimea yenye rangi ya kijani, huku kukiwa na mifereji mikubwa iliyojaa maji. Mfumo huu wa umwagiliaji wa mifereji huhakikisha maji yanakwenda moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea hiyo ili kuhakikisha inakua na kustawi bila kukosa maji.

Mimea yenye rangi ya kijani, iliyopandwa kwenye na kuoteshwa kwenye nyumba maalumu ya kufanyia shughuli za kilimo ijulikanayo kama chafu, huku kukiwa na mipira mirefu yenye rangi nyeusi ikipita kando ya shina ya mimea hiyo. Mfumo huu wa umwagiliaji ni mfumo mzuri, kwani hupeleka maji moja kwa moja kwenye shina la mimea na kuhakikisha mimea inapata maji stahiki, kwa ajili ya ukuaji wake.

Shamba kubwa, lililokuwa na matuta mengi yakiwa yana maji pembezoni, mfumo huu wa umwagiliagi ni mfumo inayowezesha kumwagilia maji mengi katika mazao momyenye uhitaji mkubwa wa maji.

Miche midogo yenye rangi ya kijani ikiwa imepandwa, huku chini ya miche hiyo kukiwa na mipira midogo kwa ajili ya kumwagilizia maji. Mfumo huu wa umwagiliaji hutumia maji kidogo, kwani huhakikisha kuwa maji yanakwenda moja kwa moja kwenye shina ya miche hiyo ili kuwezesha kukua na kustawi vizuri.

Shamba lililopandwa mimea yenye rangi ya kijani, huku kukiwa na mabomba membamba madogo yenye rangi nyeusi, yakipita karibu na shina la mimea hiyo, ikiunganishwa na bomba kubwa la maji. Mfumo huu wa umwagiliaji ukisambaza maji moja kwa moja kwenye shina ya mimea, na hutumia maji kidogo, ili kuweza kusaidia mimea kukua na kustawi vizuri.

Mimea yenye rangi ya kijani, iliyopandwa kwenye shamba kubwa, huku kukiwa na mipira mirefu meusi ya kumwagilia maji moja kwa moja kwenye shina la mimea hii. Mfumo huu wa umwagiliaji ni mfumo mzuri unaopeleka maji stahiki kwa ajili ya kusaidia mimea kukua na kustawi vizuri.

Shamba kubwa lililopandwa mimea yenye rangi ya kijani kibichi kwenye mistari mirefu iliyonyooka huku kukiwa na mipira mirefu yenye rangi nyeusi iliyopita chini karibu na shina ya mimea hiyo kwa ajili umwagiliaji. Umwagiliaji huu wa matone ni umwagiliaji mzuri kwani hupeleka maji moja kwa moja kwenye shina la mmea ili iweze kusaidia mmea kukua na kustawi vizuri.

Shamba kubwa lililopandwa mboga huku kukiwa na sehemu ya wazi shamba hilo limezungushiwa mabomba marefu yenye rangi nyeusi kwa ajili ya umwagiliaji wa matone mfumo huo wa umwagiliaji ni muhimu kwani humwagilia maji katikati ya shina mimea ili kuweza kukuwa na kustawi vizuri.

Shamba kubwa lililopandwa zao aina ya mihogo, huku kukiwa na mipira mirefu meusi iliyounganishwa na bomba lenye rangi ya bluu, kwa ajili ya kumwagilia maji moja kwa moja kwenye shina ya mimea hiyo.

Shamba kubwa lililolimwa mazao yenye rangi ya kijani huku kukiwa na mipira yenye rangi nyeusi ikipita chini ya mazao hayo, mipira hiyo ni mahususi kwa ajili ya kumwagilia maji moja kwa moja kwenye shina ya mimea hiyo.

Shamba kubwa lililooteshwa mazao yenye rangi ya kijani, huku kukiwa na mabomba marefu yenye rangi nyeusi, yaliyounganishwa na bomba moja kuu kubwa, ikiashiria umwagiliaji wa matone, moja kwa moja kwenye mashina ya mimea hiyo.

Shamba kubwa lililopandwa zao aina ya mihogo, huku kukiwa na mipira mirefu myeusi iliyounganishwa kwenye bomba lefu kubwa lenye rangi ya bluu, kuashiria mfumo wa umwagiliaji wa matone moja kwa moja kwenye shina ya mihogo hiyo.

Eneo la shamba lenye mabomba mabomba marefu ya maji mweusi kwa ajili ya umwagiliaji, mfumo huu wa umwagiliaji wa matone hutumia maji machache kwani umwagiliaji maji moja kwa moja kwenye mashina ya mimea.

Shamba lililopandwa mimea kwenye matuta huku kukiwa na mipira mirefu yenye rangi nyeusi kwa ajili ya kumwagilia, mfumo huo wa umwagiliaji humwagia maji moja kwa moja kwenye shina ya mimea hiyo na husaidia kutunza maji kwani maji kidogo huitajika ili kuweza kusaidia mimea kukua na kustawi vizuri.

Shamba kubwa lenye mabomba marefu meusi kwaajili ya umwagiliaji, mfumo wa umwagiliaji ni mfumo wa kisasa na mzuri kwani hupeleka maji moja kwa moja kwenye shina ya mimea , ili kuweza kuisaidia kukua na kustawi vizuri.

Mimea midogo yenye rangi ya kijani iliyopandwa huku kukiwa na bomba refu jeusi kwa ajili ya umwagiliaji, mfumo wa umwagiliaji hupeleka maji moja kwa moja kwenye shina la mimea ili kuisaidia iweze kukua na kustawi vizuri.

Mandhari pana na ya asili yenye milima, huku ikiwa imefunikwa na mimea mingi yenye rangi ya kijani kibichi pamoja na miti, huku eneo la chini la mlima huo, ikiwa ni shamba lililoandaliwa kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mandhari yenye milima na mabonde yaliyofunikwa na mimea yenye rangi ya kijani pamoja na miti mingi ya kutengeneza misitu, huku sehemu ya milima hiyo ikiwa imetengenezewa shamba kwa ajili ya shughuli za kilimo, kuonyesha ni mandhari yenye hali ya hewa nzuri kwa ajili ya shughuli za kilimo na ukuaji mimea.

Mandhari ya asili yenye milima pamoja na mabonde, iliyofunikwa na mimea , miti pamoja na majani yenye rangi ya kijani, ikiashiria ni eneo linalopata mvua mara kwa mara na lina hali ya hewa nzuri kwaajili ya ukuaji wa mimea.

Mandhari yenye mto, huku sehemu ya mto huo kukiwa na nchi kavu yenye mawe mengi, na mimea yenye rangi ya kijani. Na nje ya mto huo kukiwa na mandhari kavu yenye miti mingi iliyotawanyika.

Mandhari kubwa na pana iliyojaa milima na mabonde, huku milima hiyo ikiwa imefunikwa na miti mingi, misitu, pamoja na mimea yenye rangi ya kijani, kuashiria ni eneo linalopata mvua mara kwa mara na huwa ni sehemu nzuri sana kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mandhari pana na tambarare iliyojaa mimea pamoja na mto unaopita katikati ya eneo hilo, huku sehemu hiyo ikiwa imejaa miamba mingi ikiashiria ni eneo ambalo halina udongo wa kutosha, na ni lilipatwa na velikeno kipindi cha nyuma.

Msndhari pana, kubwa na tulivu ilyojaa mimea pamoja na miti michache, huku kukiwa na barabara kuonyesha ni sehemu ama eneo la makazi ya watu na udongo wake kuwa wa rangi nyekundu, huku anga likiwa linaonyesha ni muda wa machweo ya jua.

Mandhari pana, yenye mimea ama nyasi za rangi ya kijani, huku kukiwa na miti sehemu kadhaa la eneo hilo, kuashiria ni eneo la uwazi ambalo hata mvua, ila sio mara kwa mara; huku kukiwa na majumba makubwa kuashiria ni sehemu ambayo kuna watu wanaoishi katika eneo hilo.

Mandhari yenye ziwa kubwa huku kingo ya ziwa hilo kukiwa na sehemu yenye mimea yenye rangi ya kijani pamoja na udongo wenye rangi nyekundu. Huku kukiwa na nyumba za makazi ya watu kuashiria ni eneo ambalo watu huishi.

Mandhari pana iliyojaa milima na mabonde iliyofunikwa na mimea mingi na miti kutengeneza misitu minene, huku kukiwa na eneo lililofanyiwa shuguli za kilimo kuashiria kuwa ni mandhari yenye kupata mvua mara kwa mara ilikuwezeshwa mimea kukua na kustawi vizuri.

Mandhari ya asili ya kuvutia na kupendeza yenye bahari pamoja na nchi kavu, sehemu hiyo ya nchi kavu imejaa miti pamoja na mimea yenye rangi ya kijani, huku kukiwa na barabara nyembamba ya udongo kuashiria kuwa ni sehemu inayo tembelewa na watu.

Mandhari yenye milima na mabonde, iliyofunikwa na mimea yenye rangi ya kijani pamoja na miti. Huku sehemu ya milima ikiwa na barabara nyembamba pamoja na mashamba yaliyofanyiwa shughuli ya kilimo.

Madhari yenye mlima pamoja na mimea, huku sehemu ya chini ya mlima huo uliofunikwa na mimea mingi, ukiwa na miti michache iliyotawanyika, huku ardhi hiyo ikiwa na rangi ya kahawia, kuonyesha ni sehemu inayokosea mvua mara kwa mara.

Mandhari tulivu na pana iliyoja mimea pamoja na miti mingi huku baadhi ya sehemu hizo kukiwa na eneo la uwazi kuashiria kuwa ni sehemu iliyoandaliwa kwa ajili ya kilimo, huku kukiwa na barabara nyingi nyembamba kuashiria kuwa ni eneo ambalo watu hupita mara kwa mara.

Madhari ya asili iliyojaa mimea pamoja na nyasi zenye rangi ya kijani, huku kukiwa na miti mikubwa yenye matawi, pamoja na mto mdogo unaopita pembezoni mwa miti hiyo mikubwa, ikiashiria ni eneo lenye unyevu pamoja na upatikanaji wa mvua mara kwa mara.

Mandhari pana yenye milima na mabonde kwa mbali, huku kukiwa na mimea inayofunika eneo hilo yenye rangi ya kijani. Sehemu ya mlima ambayo tayari inafanyiwa shughuli za kilimo ikiashiria kuwa ni mandhari ambayo ni nzuri kwa ajili ya mazao mbalimbali.

Mandhari ya asili yenye mimea pamoja na miti; huku kukiwa na mto unapita katika mandhari hiyo, maji ya mto huo ni ya kahawia ikiashiria tope; huku kingo za mto huo kukiwa na mimea pamoja na miti yenye rangi ya kijani.

Mandhari yenye ziwa kubwa lenye maji yenye rangi ya kahawia ama tope, huku kingo za ziwa hilo likiwa na mimea mingi yenye rangi ya kijani kibichi.

Eneo la wazi lenye mimea yenye rangi ya kahawia na miti michache yenye asili ya miba, likiashiria kuwa ni eneo ambalo huwa halipati mvua mara kwa mara.

Mandhari yenye milima iliyofunikwa na mimea, majani yenye rangi ya kijani pamoja na miti mingi kuashiria kuwa ni eneo linalopata mvua mara kwa mara.

Mandhari kubwa iliyofunikwa na rangi ya kijani ya mimea pamoja na miti mingi iliyotawanyika, huku katikati ya eneo hilo kukiwa na mto mwembamba unaojikunja wenye maji ya rangi ya kahawia, unaoashiria tope.

Mandhali pana na yenye asili iliyofunikwa na mimea na nyasi zenye rangi ya kijani huku kukiwa na miti iliyotapakaa. Mandhari hii ya asili huashiria kuwa ni eneo lenye mvua za mara kwa mara ili kuweza kusaidia majani hayo kuwa na rangi ya kijani kwa muda huo.

Mandhari yenye mto ambapo kingo za mto huo zimezungukwa na majani yenye rangi ya kijani, huku sehemu nyingine ya mandhari hiyo ikiwa na miti iliyotawanyika pamoja na miamba kuashiria ni sehemu kavu iliyokosa mvua.

Mandhari ya asili yenye mimea yenye rangi ya kahawia pamoja na miti michache iliyotawanyikatawanyika ikiashiria eneo hilo ni kame likiwa linakosa mvua mara kwa mara.

Mandhari yenye ziwa kubw ahuku kingo za ziwa hilo ikiwa imezungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, na anga likiwa leupe kuashiria kwamba ni jua kali, na eneo hilo kuwa linapata mvua za mara kwa mara.

Mandhari yenye miti mirefu pamoja na mimea yenye rangi ya kijani huku kukiwa na mlima mrefu na juu ya mlima huo kumejaa saruji, ikiashiria mandhari karibu na msitu.

Mandhari kame yenye miti yenye asili ya miba iliyo tawanyika, pamoja na barabara ndefu yenye vumbi ikipita katikati ya eneo hilo, ikiashiria ni eneo ambalo halipati nvua mara kwa mara ama eneo kame.

Eneo lenye miti mikubwa na mingi pamoja na nyasi zenye rangi ya kijani mandhari hii inaashiria msitu mnene, huku kukiwa na njia nyembamba ikiashiria kuwa kuna watu hutembelea msitu huo kwa ajili ya utalii.

Mandhari ya milima na mabonde iliyo funikwa na nyasi pamoja na miti. Huku sehemu ya katikati ya milima hiyo kukiwa na msitu mnene uliojaa miti mingi.

Mandhari yenye milima na mabonde iliyofunikwa na mimea pamoja na misitu, huku sehemu kadhaa ya mandhari hiyo ikiwa imefanywa shamba, kuashiria kuwa kuna uwezekano wa kilimo kuwa kinaendelea maeneo hayo.

Mandhari yenye milima yenye makorongo makali huku kukiwa na mimea yenye miba ikiashiria ni mandhari yenye baridi sana, ambapo mimea mingi haiwezi kustahimili kukua na kuota maeneo hayo.

Mandhari yenye milima na mabonde mengi yaliofunikwa na misitu minene pamoja na mimea yenye rangi ya kijani, mandhari hii huashiria hali nzuri ya hewa inayosaidia ukuaji wa mimea pamoja na unyevunyevu; kwa ajili ya upatikanaji wa maji ili kuweza kustawi kwa miti hiyo.

Mandhari tambarare yenye majani yaliyokauka yenye rangi ya kahawia, huku kukiwa na mti mrefu wenye miba kuashiria kuwa ni eneo ambalo lina ukosefu wa mvua mara kwa mara.

Mandhari pana na tambarare iliyofunikwa na majani ama mimea nyi rangi ya kijani pamoja na miti iliyoachana kidogo, mandhari hii inaonekana kuwa ni mandhari inayopata mvua mara kwa mara na inaweza kustahimili uoto wa aina mbalimbali.

Mandhari kubwa yenye ziwa, huku kingo za ziwa hilo likiwa na mimea yenye rangi ya kijani kuashiria ni eneo ambalo hupata mvua ama una udongo mzuri wa kutunza unyevuunyevu kwaajili ya kustawi wa mimea.

Kundi la watu waliovalia nguo za kujikinga wakiwa karibu na mizinga ya nyuki huku mmoja wao akiwa ameshika sehemu ya mzinga huo yenye sega la asali pamoja na nyuki. Kilimo cha asali ni muhimu kwani huzalisha asali inayotumika kama dawa na wakati mwingine kama chakula.

Mbuzi wakiwa ndani ya banda lililotengenezwa na mbao, huku wakiwa wana sehemu maalumu ya kula iliyojazwa chakula. Ufugaji huu wa mbuzi ni muhimu, kwani mbuzi hawa hutoa nyama tamu sana kwa binadamu.

Ng'ombe wakiwa ndani ya banda lililotengenezwa kwa vigingi vya miti na kusakafiwa vizuri chini na juu kuwekewa bati, kuashiria kuwa ng'ombe hao wanafugwa karibu na mazingira ya nyumbani ili kuweza kuzalisha maziwa na wakati mwingine nyama.

Kundi la mbuzi wakiwa ndani ya banda, lililotengenezwa kwa mbao huku chini ya banda hilo kukiwa na majani, kuashiria kuwa mbuzi hao wanafungwa kwenye mazingira ya nyumbani kwa ajili ya kuzalisha nyama.

Kundi kubwa la kuku wakiwa sehemu ya nje yenye uzio, huku kukiwa na wahudumu wawili wakipatia chakula kuku hao, ikiashiria ni ufugaji wa kuku katika mazingira ya nyumbani, kwa ajili ya kuzalisha mayai pamoja na nyama.

Kundi la kuku wakiwa katika eneo la nje, huku kukiwa na mtaalamu ama mfugaji wa kuku huyo akiwakatia matikiti maji na pembezoni mwa kuku hao kukiwa na mayai mengi yaliyokusanywa, kuashiria kuwa ni eneo la ufugaji wa kuku kwa ajili ya kuzalisha mayai pamoja na nyama ili kuweza kuuza na kupata kipato.

Bata wakiwa nje ya banda lao huko kukiwa na makarai ya plastiki kwa ajili ya kuwekea chakula na sehemu ndogo iliyotengenezwa kwa ajili ya kuwekea maji. Ufugaji huu wa bata ni muhimu kwani huzalisha nyama nzuri kwa ajili ya binadamu.

Kundi la bata na kuku wakiwa katika mazingira ya nje. Ufugaji huu wa kuku na bata ni muhimu, kwani huzalisha nyama pamoja na mayai mazuri.

Kundi kubwa la kuku wakiwa nje ya banda; huku kadhaa wakiwa ndani ya banda, kuku hao wanaofugwa nyumbani hapo ni mahususi kwa ajili ya uzalishaji wa mayai pamoja na nyama.

Kuku wengi wanaofugwa kwenye mabamda ya kisasa, yenye sehemu ya kuwekea chakula , ufugaji huu wa kisasa hulenga kuzalisha kuku wengi kwa ajili ya nyama na mayai, huku kukiwa na wafugaji wakiangalia maendeleo ya kuku hao .

Pakti yenye mbegu ya papai nje ya pakti hiyo kukiwa na maandishi pamoja na picha ikiashiria kuwa ni mbegu mahususi kwa ajili ya zao la papai, ufungaji huu wa mbegu kitaalamu husaidia kuzilinda mbegu na kuhakikisha haziharibiki mpaka zinapoenda kutumika shambani.

Mfuko wa plastiki wenye mbegu za mboga ijulikanayo kama kabichi, huku nje ya mfuko huo kukiwa na taarifa maalumu kama vile: jina ya mimea unaotokana na mbegu hizo pamoja na picha za mmea huo, huku kukiwa na maelezo kuwa mfuko huo una uzito wa gramu kumi.

Mifuko ya plastiki yenye mbegu kadha wa kadha huku nje ya mifuko hiyo ya plastiki kukiwa na taarifa muhimu kama vile; picha ya mimea ama mazao yanayotokana na mbegu hizo pamoja na jina ya mmea huo.

Miche mingi iiyopandwa kwenye vyombo maalumu, ndani ya jumba maalumu la kufanyia shughuli za kilimo zijulikanayo kama chafu, mimea hiyo huangaliwa kwa ukaribu kabla ya kustawi na kuamishiwa kwenye shamba.

Miche midogo iliyopandwa kwenye vyombo maalumu vya plastiki vyenye rangi nyeusi ndani ya jumba maalumu za kufanyia shughuli za kilimo ijulikananyo kama chafu. Mfumo huo wa kuangalia mbegu hizo ni muhimu kwani husaudia mbegu kustawi na kukua kabla ya kuhamishwa na kwenda kupandwa shambani.

Miche midogo imepandwa kwenye chombo maalumu kwa ajili ya uangalizi maalumu kabla ya kuhamishwa na kwenda kupandwa katika shamba kubwa. Kilimo hichi cha mbegu ni muhimu kwani husaidia kuzalisha miche iliyostawi vizuri ili kuweza kuzalisha mazao mazuri baadaye.

Pakiti maalumu iliyofungashwa mbegu za mimea yenye rangi ya kijani. Huku nje ya pakiti hiyo kukiwa na picha ya mmea unaozalishwa na mbegu hizo; pamoja na maandishi kama vile, pakiti hiyo ikiwa na uzito wa gramu kumi, pamoja na jina la mazao yanayopatikana kutokana na mbegu hiyo.

Miche midogo yenye rangi ya kijani iliyooteshwa kwenye vyombo vya plastiki na kuwekwa juu ya chombo cheusi ili iweze kuangaliwa kwa ukaribu kabla ya kwenda kupandwa kwenye shamba kubwa. Uangalizi huu wa mimea hii husaidia kukuza mimea mizuri iweze kuzalisha mazao yenye ubora wa hali ya juu.

Rafu nyeusi ndefu iliyopangwa bidhaa mbalimbali za mbegu. Mbegu hizo zilizohifadhiwa kwenye mifuko ya plastiki huku nje ya mifuko kukiwa na picha pamoja na maelekezo yanayopatikana, muhimu kwaajili ya matumizi ya mbegu hizo.

Sehemu ya ndani ya duka linalouza pembejeo za kilimo na bidhaa zingine muhimu kwa ajili ya kulima huku mbegu hizo zikiwa zimehifadhiwa kwenye mifuko ya plastiki, na nje ya mifuko hiyo kukiwa na maelekezo muhimu kwa ajili ya matumizi ya mbegu hizo,

Miche mingi yenye rangi tofautitofauti ikiwa imepandwa kwenye vyombo maalumu. Kilimo hichi cha mbegu ni muhimu kwani, miche hii huangaliwa kwa ukaribu ili kuweza kukua na kustawi kabla ya kuhamishwa shambani.

Miche midogo iliyopandwa kwenye vyombo vya plastiki, miche hii huangaliwa kwa ukaribu ili iweze kukua na kustawi vizuri kabla ya kuhamishwa na kwenda kupandwa shambani.

Mbegu za zao la kabichi zilizohifadhiwa kwenye paketi maalumu huku nje kukiwa na picha ya kabichi pamoja na maelekezo muhimu kama vile: idadi ya mbegu pamoja na mbegu hizi kuwa ni mbegu chotara.

Shamba kubwa lililopandwa miche midogo yenye rangi ya kijani, huku kukiwa na mabomba marefu myeusi yaliopita karibu na shina ya miche hiyo ili kuweza kumwagilia na kusaidia miche iweze kustawi na kukua vizuri.

Miche mingi midogo midogo ikiwa imepandwa kwenye vyombo maalumu, huku kukiwa na udongo mweusi miche hii huangaliwa kwa karibu ili iweze kukua na kukomaa kabla ya kwenda kuhamishwa shambani.

Miche midogo iliyopandwa kwenye chombo maalumu, kuashiria kwamba miche hiyo huangaliwa kwa ukaribu ili iweze kukua na kustawi vizuri. Miche hii pindi inapostawi huhamishwa na kutolewa kwenye chombo hicho na kwenda kupandwa shambani.

Pakti yenye mbegu za matikiti maji. Nje ya mfuko huo kuna picha ya tikiti, huku kukiwa na maelekezo muhimu juu ya taarifa za mbegu hizo, kama vile mbegu hizo zikiwa na uzito wa gramu tano.

Mfuko wa plastiki uliobeba mbegu huku nje ya mfuko huo kukiwa na picha ya zao linalopatikana kutokana na mbegu hizo, kukiwa na maandishi muhimu kama vile uzito wa mfuko huo ukiwa ni gramu kumi pamoja na jina la kampuni inayotengeneza mbegu hizo.

Mbegu mbalimbali zilizoifadhiwa kwenye mifuko ya plastiki, huku kila mfuko ama karatasi ikiwa na picha ya kuonyesha aina gani ya zao inayopatikana kutokana na mbegu zilizomo ndani yake.

Banda zuri la kisasa lililotengenezwa kwa mbao, na kufunikwa na bati, huku kukiwa na mbwa ndani ya banda hilo akiwa anachomoza nje, kuashiria upatikanaji mzuri wa huduma za kutunza wanyama wa kufugwa katika eneo hilo.

Wataalamu wawili wa tiba kwaajili ya wanyama, wakiwa wanamfanyia usafi mbwa mwenye rangi nyeupe kwa kumuogesha na maji masafi, ikiashiria ni utolewaji wa matibabu kwaajili ya wanyama wanaofugwa kwa uangalifu wa hali ya juu.

Kundi la mbwa wakiwa sehemu ya nje, wakiwa wanakaguliwa na kuangaliwa kwa ukaribu na wataalamu wa afya za wanyama, ikiashiria utunzaji wa mbwa ili kuweza kuwakinga na magonjwa nyemelezi.

Sehemu ya nje yenye mabanda ya kisaksa yaliyotengenezwa kwa mbao, huku yakiwa na milango midogo pamoja na madirisha kwajili ya kuingiza hewa na kuzuia wanyama hatarishi kuingia ndani ya banda hilo.

Tangazo la huduma za afya kwa ajili ya wanyama wanaofugwa mahususi kama vile: mbwa, paka na sungura. Huku kwenye karatasi hiyo kukiwa na maandishi mbalimbali ikiwemo nambari za simu, anuani na barua pepe ya kituo hicho kinapopatikana; pamoja na aina za huduma zinazotolewa kwa wanyama.

Mabanda ya kuhifadhia wanyama wa kufugwa yaliyotengenezwa kwa mbao, ya kiwekea madirisha madogo na kuzuiwa kwa wavu na milango midogo. Mabanda haya hutumika kufugia wanyama mbalimbali kama vile, mbwa, paka na wengineo.

Kundi la wanyama pori wajulikanao kama tembo ama ndovu, wakiwa nje ya eneo la kutazama wanyama. Wanyama hawa ni wazuri kwani huvutia watalii pindi ambapo wanakuja kuwatembelea katika makazi hapo.

Mnyama pori aina ya tembo akiwa katika sehemu ya kutunza wanyama pori, huku kukiwa na watalii nyuma yake wakimtazama mnyama huyo kwa ukaribu.

Mnyamapori aina ya twiga akiwa katika eneo la maonyesho ya wanyamapori ama hifadhi iliyozungushiwa uzio wa chuma, mnyama huyo ni kivutio kwani hupendeza sana anapotazamwa machoni na watalii.